Magari kadhaa yamepangwa kwa laini iliyonyooka vizuri, magari haya ni ya rangi ya kijivu, na linavoonekana ni kwamba, magari haya ni ya kibinafsi, isiyofanya biashara, basi yawezekana kwamba yauzwa na inangojeaja wao.

Mamdhari ni ya sokoni ambapo tunaona kina mama kadhaa ambao wanapanga bidhaa zao wanaziuza, mingi kwa hizi ni vyakula na hasaa matunda, ambapo wateja ambao wamgependa kununua wanakuja kuchagua zile ambazo wanapendezwa nazo.

Kunao wadada Fulani wa muislamu ambao yeye amevalia buibui na pia Kuna duka ya mpesa ama ulipaji wa pesa kupitia mvumo wa simu, pia kunao pia benki ya equity ambayo pia unaezatumia kulipa.

Basi hapa ni kwenye jumba la magari, magari ambayo ni mpya kabisa wewe utafute tu pesa uende pale ujichagulie gari lako kisha uondoke nayo. Magari haya hayajaweza kutumika kwa muda mrefu bali bado ni mpya.

Nchini kenya kuna pesa ya noti ya shillingi elfu moja, kuna ile noti ya shilingi mia tano, kuna ile ya noti ya shilingi mia mbili, kunayo ile ya noti ya shilingi mia moja na kuna ile ya noti ya shilingi hamsini.

Sasa sikiza story yani unapotembea kwa duka au maduka makuu ukiwa na mpenzi wako ama mwanadada tu yeyote, eeh rafiki yangu usikaribie eneo ya yoghurt manake lazima tuwaweke mingi sana wanunue.

Nchini Kenya Kuna kampuni la bima ambalo linaitwa jubilee insurance, kampuni hii hupea bima kwa afya ya watu, kwa magari na kwa mabiashara linafahamika sana Kenya na lina pesa mzuri.

Mashine hizi za kuuza maziwa kama (ATM) zimeanza kupata umaarufu kwa miji pia hata mashinani kwa maana kwamba watu wanajihudumia wao wenyewe na wanapata maziwa ile

Vyakula vya kienyeji ni vyakula vitamu sana na husaidia mwili, unaujenga mwili wako unakuwa mwenye nguvu sana. Inafaa watu wengi wapende kukula matunda na pia chakula ya kienyeji.

Mji mkuu wa nairobi hung'ara sana usiku. Hasaa pale ambapo watu wameenda makwao, sasa pamebaki tu utulivu wa giza na magari machache alafu pia mataa ambayo yanameremeta inafanya mji inakua mzuri sana.

Kenya huwa na taratibu fulani ya kusajili magari yake. Kwamba za kwanza tatu huwa ni herufi za alfabeti, kisha inafuatwa na nambari tatu alafu pia inaisha na herufi moja ya alfabeti.

Swali, ni teknolojia ipi ya kisasa imeguza maisha yako? ama inaguza maisha ya watu wengi. Ukiniuliza mimi nitasema ni Mpesa. Mfumo huu wa malipo umeweza kurahisisha maisha ya watu, kila mmoja hapa nchini.

Unapotembea mjini Tanzania ama Kenya pia, kuna aina fulani ya nguo ambayo watu huvalia na wanaipenda sana, huitwa vitenge. Nguo hizi ni mzuri sana, mtu akivalia anang'ara kwelikweli na hupendwa watu wanjihi na pia watu wa ng'ambo kama mji wa China

Mara mingi ukitembea sokoni waweza kuwa na kiu la maji kama hauwezi pata maji kwa wakati huo, watu wengine hununua matunda maalum ambayo ndani yake huwa na maji mingi na ni tamu hivo basi watakuwa wamekata kiu pia watakuwa wamekula matunda huo, huo ni ujanja rafiki wangu.

Basi Kuna teknolojia fulani kama tu Ile ya kutoa pesa kwenye mji mkuu pia Kuna ya maziwa ambapo analipia kulingana na kiwango ya maziwa unachotaka ukishaweka pesa pale hivo basi uweke.

Kuna wakati Kenya ilibadilisha noti zake kutokana na ilivyokuwa kitambo wakabadilisha hadi tunayotumia hadi wakati huu inazemekana kwamba watu wengi walipoteza maanake hawakuea miaka kumi benki wakabadilisha baadaye na hasara.

Teknologia ya kisasa ama kweli imerahisisha mambo. Hasa, kwa mfumo wa kulipa pesa ukitumia simu, almaarufu Kenya . Sanasana inajulikana kama kupitia mpesa , ambayo inamilikiwa na safaricom . Mfumu huu ni mzuri sana. Mpesa kweli ina rahisisha maisha ya watu wengi.

Mashine ya kuuza maziwa ambayo kwamba mtu ukitaka maziwa unaenda unalipa pesa yako pale hivo kisha maziwa yanatoka kulingana na kiasi cha pesa ambacho umelipa kifaa hiki kinaanza kupata umaarufu nchini na mashinani.

Uzuri unaponunua matunda yako sokoni au mahali popote ile kuhakikisha kwamba umenunua matunda ambayo yako safi na yako salama hayajaharibika, hii itakusaidia kwamba hutapoteza pesa na familia yako itakuinakula matunda mazuri

Magari yanapouzwa huwa kwenye chumba fulani kubwa ambao wameekwa mle ndani, mnunuzi unaenda pale unatafuta gari unalolipenda unalipia pesa yako kisha unaondoka na gari yako. Magari haya huekwa pale ili kuensure kwamba wako safe .

Nchini Kenya mara mingi magari kama haya huitwa matatu na kwa mara mingi magari haya hutumika na watu kusafiri waendapo kila mahali waendako. Kwa mara mingi magari hayo hubeba abiria jumla ya kumi na wawili ama kumi na wanne.

Ulimwengu wa sasa umekuwa kijiji kidogo, hivyo basi unapata kwamba mtu mkenya ako nchini nyingine na ako na familia ama watu wanaomtegemea wenye wako kwa nchi ingine. Hivyo basi wakati mwingine hubidi huyu jamaa awatumie pesa.

Kunazo aina nyingi za magari ya kifahari, ama wanavyoita Sports Utility Vehicles ,magari hayo yameundwa kwa utaratibu vizuri na wqo huwa mara kwa mara huenda kwa kasi mno sana.

Kunazo magari fulani ambazo zaitwa Mercedes. Hio ndio kampuni ambaye imeitengeneza. Magari haya huwa mazuri kwa sababu za kudumu na pia ukiendesha kwa barabara zinaenda kwa kasi na pia inaakikisha usalama wa abiria.

Pale mtamdaoni, kuna huyu jamaa kutoka mji wa Tanzania, jirani wetu. Sasa jamaa amekua na shilingi elfu moja ya Kenya na hamsini. Jamaa akasema kwamba akirudi pale Tanzania, ata saizo anaeza nunua nayo kwao mzima.

Gari aina ya matatu yenye inaitwa Nissan kwa mara mingi. Watu wengi hupenda kwa sababu inauwezo wa kubeba abiria wengi na sio wengi sana wa kiacy tu . Na pia watu wengi wanaeza kufikia kuinunua

Magari, magari ni chombo kizuri sana cha usafiri kwanza brand ambayo inaitwa lexus, haa! hili gari ni gari mzuri sana, huenda kwa mwendo wa kasi na pia safety ya abiria ama anayeendesha hukuwanga mzuri, hili gari ni gari mzuri.

Siku izi kumetengenezwa magari aina ya kielektroniki. Magari haya hutumia nguvu ya umeme ili kusafiri. yao haitumii mafuta kama zile za kitambo. Magari hayo ya kisasa ni mzuri mno kwa mazingira.

Ukiangalia pale ama nchini Kenya, sio watu wengi wamechukua bima ya manyumba zao ili kuyakinga dhidi ya wizi, uporaji ama hata moto, lakini hii ni jambo nzuri kuchukua bima maanake itakusaidia.

Ubadilishanaji wa fedha za kigeni ni biashara ambayo imenoga kweli kweli, kwa sababu watu wengi siku hizi lazima kwa njia moja ama nyingine watumie fedha za kigeni na hivyo basi imefanya biashara iwe ya kushika kazi.

Hapo zamani za kale palikuwa na noti ya alfu moja nchini Kenya noti hii kwa muda huo ulikuwa inangara sana na watu wengi walikuwa wanaipenda na haikuwa inaisha kwa haraka si kama wakati huu.

Unapoenda pale madukani ama sokoni, wakati huu imekuwa ni kawaida kulipa pesa yako ukitumia M-pesa. Unaenda pale kwa simu, unaenda kwa Lipa na M-pesa kisha unalioa pesa zako.

Lakiniii... mbona wanaume wakitumwa sokoni kununua vitu vya nyumba kama vitu vya kukula, kwa mara mingi, wanasahau, wanaenda kunashindwa ndo ilikuwa ni nyanya ama ni viazi tamu ama ni tomoko ama ni pilipili hoho. Sijui ni kwa nini wanasahau.

Basi kuna kampuni ingine nchini kenya ya bima inayoitwa CIC.Wao huleta utendakazi kwenye magari ya biashara kwa nyumba yako kwa biashara yako hadi kwa afya yako, kwa mfano wanayo ambayo wanaita Family Medisure.

Mjini Kenya kuna mifumo miwili ambayo imepepea sana katika kutuma pesa kwa njia ya teknolojia ya kisasa. Moja ni Airtel money na ingine ni M-pesa. Zote hufanya kazi vizuri na husaidia watu kufanya biashara yao kwa njia urahisi.

Unapotembea kwa mahali pa kuuza magari, utapata kwamba mara mingi, magari aina ya Toyota, zinazotengenezwa nchi ya Japan huwa mingi mno. Ni kwa sababu huwa ya bei ya chini na watu wengi wanapenda kuitumia kushinda ile ya Mercedes.

Beshte wangu aliniambia kwamba yeye akinunua gari anataka kuinunua ile ambaye haijawahi endeshwa kabisa. Kumaanisha basi, gari lake ambapo atalinunua litakuwa linaletwa na gari lingine, ha! hilo ni jambonzuri kweli.

Sasa, hapo nyuma kidogo kulikuwa na pesa ingine mzuri sana na noti ya shilingi hamsini, shilingi mia mbili zilikuwa na rangi tofauti na muundo tofauti kuliko zile zinatumika wakati huu. Wakati huo, pesa zilikuwa muhimu sana, hazikuwa zinaisha haraka haraka kama sahii.

Masha-Allah. Ah, wakati mwingine mtu udhamini kurudi pale nyuma. Pale wakati tulikuwa tunatumia noti za kitambo mjini Kenya ya elfu moja na mia tano. Pesa wakati huo ilikuwa muhimu sana. Zilikuwa zinaweza kukufanyia mambo mengi, si kama wakati huu.

Ahh basi unapo safiri njiani wakati mwingine wewe umetumia gari kisha kuangalia kwa dirisha unaona gari lingine imebeba magari mengine, sasa hata hio gari yako inaweza kua zilikua imebebwa kama hiyo kabla huja nunua.

Shirika la Kenya Ports Authority ndiyo inayohakikisha kwamba mambo yote ya kuleta vitu nchini Kenya ama kuzitoa nchini Kenya ziende kwa manchi zingine zimeenda kwa njia mwafaka.

Magari yaliyo kwenye jumba ya kuuzia magari huwa mazuri kwa sababu kwa mara mingi hawa huwa hawajaendeshwa ata kilomita moja, basi inakuwa ni mpya mpya kabisaa, mnunuzi anaponunua ataifurahia huduma zake.

Lori wakati mwingine hutumika kusafirisha gari lingine ndogo. Bora tu kwamba, uzito wa gari hilo halitashinda uzito wa lori yenyewe. Hii ni kuakikisha kwamba kila kitu itakuwa salama, gari, lori na adi pia kwa barabara.

Sasa wajua sisi Kenya tunaleta tu magari kutoka nchi za ng'ambo. Zaidi sana sana ni kutoka mji wa Japan ambapo pale kuna kampuni moja inatambulika sana inaitwa mitsubishi, hutengeneza magari mazuri.

Basi Kenya kunakuwanga na cheti fulani kile kinaitwa kwa lugha ya kimombo certificate of good conduct . Basi inakua kwamba wee mkenya unaenda pale kwa ofisi za serikali za polisi alafu kisha waangalia kama wewe ni raia mwema ama wewe ni muhalifu.

Sokoni ambapo panauzwa bidhaa kama nyanya, pilipili hoho, na pia vitunguu. Hivi ni jambo mzuri ambapo kila mkenya ama kila binadamu jioni pale anapokwenda nyumbani kwake, huwa ananunua.

Naam, mtu unapokuwa unafanya kazi kama hii ya kuchangia data ambayo baadae inaweza tumika kwa mambo ya umma, halafu upatane na picha kama tunavyoona ya national transport and safety authority ambayo iko na nambari ya kitambulisho ya mtu binafsi, jina ya mtu binafsi na pia namba la gari lake mtu binafsi, mtu unajiuliza mbona haya mambo hayakubanwa?

Watu wengi sana hupenda kufuga wanyama wa nyumbani ambao wanaitwa pets .hio wanasaidia wanapokuwa nyumbani ile pale, ufurahia na kucheza nao. Wakati mwingine hao wanyama huwezi kudhuru afya ya watu wengine ama watu wengine. Basi, hivyo basi inabidi ukuwe umewalinda.

Ni naye rafiki wangu ambaye kila mara tukitoka shuleni sasa mahali fulani kuna tangawizi yeye lazima auchune mti ule kisha aipeleke kwa nyuma yake anasema kwamba anapenda sana hiyo harufu yake.

MashAllah jamaa wetu akona pesa. Je wewe ungekuwa na pesa alfu sitini na nane na mia nane, ungefanyia kazi gani pesa hizo? Aah niambie ni wazo tu.

Ukitembea eneo la mlima kenya, utapata kwamba, sokoni mwao wametengeneza vizuri saanaa mahali ambapo wanauza bidhaa zao. Kama ni chakula, huwa wametengeneza vizuri sanaa au hawawezi wakanyeshewa na vitu zao hawataibiwa. Hii ni jambo mzuri.

Kitu kinachoniuma ni kwamba? Ukitembea sehemu nyingine Kenya unapata kwamba masoko yao yamejengwa vizuri sana au watu hawanyeshewi na bidhaa zao hazitaharibiwa na mvua, ila ukienda sehemu zingine hawana, wao kukinyesha wananyeshewa na bidhaa zao huharibika, hii haifai.

Salaam. Karibu nchini Kenya ambapo kila mahali uendako usipoona duka la M-Pesa jua kwamba eneo hilo hawafanyi biashara. Maanake kila mara unapofanya biashara lazima tukukuwe na M-Pesa.

Utembeapo pale sokoni ama nchini utapata kuna duka ambalo linauza viatu vya kuchezea. Viatu hizi kwa mara nyingi kwa lugha ya kimombo huitwa skate shoes . Hivi hutumika na wale watu ambao wanapenda kucheza mchezo huo.

Magari ya kifahari aina ya Toyota Prado hutumika sana na watu tajika katika jamii. Hii inaweza kua kwamba ni kwa sababu magari haya yametengenezewa kwa utaratibu fulani na kwamba pale zikiwa barabarani zinaenda kwa mwendo wa kasi na pia ni ngumu zipate ajali.

Mimi hupenda sana tunda la avocado kwaza ninapokula chakula cha githeri ukiweka pale hivo utaifurahia. Pia ukila sukuma kwa ugali alafu uongeze avocado chakula chako kitakua kitamu sana. Pia matunda mengine pia husaidia mwili ili kupigana na magonjwa.

Mteja anapoenda pale kwa benki kulipa pesa yako kwa akaunti basi huwa unapewa cheti ambacho kinaonyesha kwamba wewe umelipa pesa kiasi fulani kwa mtu fulani.

Magari ni vyombo mzuri sana vya kusafiria manake husaidia watu kufika mahali popote watakapo kufika kwa urahisi. Pia hutumika kusafirisha aidha bidhaa ama mizigo yoyote ile unachotaka kuisafirisha.

Waislamu huvalia nguo zao maalum kwamba wanafunika vichwa zao na pia hadi pale chini miguuni, kila mara wanapo tembea popote pale hivo ndivo wanavyovaa ila labda tu wakiwa kwa nyumba zao.

Naam ama kweli pesa sabuni ya roho. Pesa mtu unapokuwa nazo mingi maisha yako huwa sambamba vizuri sana manake waeza kufanya jambo lile lolote utakalo. Pia waweza lisha familia yako na kujikimu kwa maitaji yote ya kimaisha. Watu hufanya kazi kwa mara mingi ili kupata pesa.

Ushawai kabidhiwa gari kama zawadi, yaani mtu amekununulia gari kisha anakupatia kifunguo cha gari hilo, wewe ukaede ukaliedeshe kwa sababu imekuwa yako sasa hio ukuwa jambo mzuri sana ya kufanya.

Mara mingi unapotembea mjini kwenye barabara hapo kando kando, kunawuwanga na wateja ama wafanyi biashara ambao wanauza vyakula ndogo ndogo, ili watu waweze kuuma wakiendelea na shughuli zao kama ni kuabiri gari ama kutembea. watu hao husaidia sana.

Nyama yako unaitumia huwa unanunua kwa duka la kuuza nyama ama kwa maduka makuu? Alafu pia unapenda nyama ya mnyama gani ya ng'ombe, kuku, samaki ama ya nguruwe?

Nchini Kenya, magari aina ya matatu, yani zile ambazo hubeba abiria tuseme kumi na wawili ama kumi na wanne ni mingi mno nchini ni kwa sababu ya utenda kazi wao kwamba unaweza beba watu wa kiasi kinachofaa sana kwa mara mingi.

Kupitia mvumo wa kutuma pesa kutumia teknologia ya kisasa ama ule wa mtandao ama simu, kumechipuka kwa kampuni kadhaa ambao wanapea watu mikopo kupitia kwa rununu zao hivyo basi watu wengi wanaeza pata mikopo hizo

Kuna kampuni moja la bima ambalo linaitwa Jubilee Insurance . Kampuni hii hufanyia kazi Wakenya na kutoa bima kwa watu, kwa mifugo, pia kwa magari hata kwa mijengo. Ni kampuni mzuri.

Mtu anaposhika pesa hufurahi sana hadi pale ambapo atafika mahali pa kutumia hiyo pesa na yote ikaisha. Kisha anakumbuka na kuliwaza wakati ambapo alikuwa nazo mingi, dunia!

Ni asubuhi siku ya alhamisi unaenda pale chini unapata gari yako mpya ambayo ulinunua siku iliyopita je? Una habari gani kwa watu unaskia namna gani?

Kunao mji fulani ambao unaoitwa kiawara, pale wanapanda na kuzalisha vitunguu. Vitunguu hizi huwa tamu mno. Wasafiri wote wanaopitia hio njia kwa mara mingi hununua . Wanapenda juu ni mzuri na iko na bei nafuu.

Kunayo gari fulani ambayo inatengenezwa na kampuni ya toyota ama pia ya isuzu inaitwa pick-up hasaa ile ya toyota hilux. Wakulima wengi hutumia sana gari hili, maanake wanasema yaweza kupitia mabarabara zote iwe ni mjini ama mashinani.

Iwapo kuna jamii mmoja mzuri sana Kenya ambayo imeweza kujitambulisha vizuri Kwa utamaduni zao na bidhaa zao, wanazotumia basi ni jamii ya kimaasai. Ukitembea pale sokoni utawapata wakiuza bidhaa zao ambazo wamezitengeneza kulingana na utamaduni na jamii yao, na hii ni jambo mzuri sana.

Unapotembea kisha unaona mtu ameketi amelala kwenye kiti ama meza, kichwa yake ameinama, basi inamaanisha waweza kuwa na jambo inamsumbua, ama amechoka sana sasa imebidi atulize kichwa alale.

Watu wanakulia wana magari, yaani mtu uko na gari ambayo inaweza enda kilomita mia mbili na sitini kwa saa moja, haa! ,gari la kazi hiyo. Watu wako na pesa na watu wako na magari, tujitahidi jamaa.

Unapotembea pale sokoni ama barabarani, utapata wajuuzi kadhaa wangine wao wanauza viatu na viatu zao kwa mara mingi, huwa ni zile zimeletwa kutoka nchi za ng'ambo ambapo zilishavaliwa lakini pia watu hununua.

Gari aina ya Pick-Up Double Cabin huwa gari mzuri sana, kwa sababu waweza kufanyia kazi nayo kila mahali kokote nchini, unaweza kuwepo pale shambani ama pia unaweza kuwa pale nchi mkuu. Na itakusadia kwa kazi yeyote ile utafanya

Basi Kuna mtu hapa anafanya biashara ya mayai, mayai ni matamu kwa sababu Kuna madini kwa sababu madini kunachangia kwa mwili wa binadamu na pia kwa anayevuka kuku anapata pesa tele mno.

Kunalo kampuni fulani pale inchi ya Afrika mashariki, ni kampuni tajika sana. Na ndilo linalotengeneza pesa mingi zaidi ya kuliko kampuni lolote pale. Wao wasema kwamba tukishirikiana zote twa weza.

Unapotembelea sokoni utapata mimea na matunda kadhaa kama; mananasi, viazi, karoti, nyanya na hata ndizi. Vyakula hivi ni muhimu sana kwa afya ya kila mmoja wetu na hivyo basi tunafaa kuzingatia afya mzuri na chakula tunachokikula.

Mara mingi ukienda sokoni huwa unapata nyanya na vitunguu pamoja na viazi zimewekwa mahali pamoja. Hii ni kwa sababu wanaonunua bidhaa hizi kwa mara mingi hawatanunua bidhaa moja pekee yake ila wananunua zote mbili.

Kampuni ya Safaricom imerahisisha ufanyakazi na utenda kazi mjini Kenya hasa kupitia kwa mtandao wao wa malipo ya M-PESA. Hii husaidia wanabiashara mara mingi sana kurahisisha mambo ya malipo na pia watu kutumia majamaa zao pesa mahali popote walipo wakati wowote.

Kwa nchi yetu ya Kenya hatutengenezi magari ila tunaziendesha hata wewe pia unataka kuwa na gari, Je hizo magari utafikiaje? Basi kwamba kunakuwa na gari lingine kubwa ambalo linasafirisha magari hayo hadi ifikie wateja wao.

Je, wewe unanunuanga vitu vya nyumba kama mboga, machungwa ama matunda wapi? Ni kwa chumba kuu la kuuza ama ni kutoka kwa mama mboga, pia ni Barabarani ama kwa duka maalum.

Ah basi ukitembelea zile sehemu ambazo wanatengeneza magari makubwa hasa ile ya kubeba abiria wengi, utapata kwamba zinatengenezwa kando kando. Moja inatengenezwa kando kisha baadaye zinaletanishwa pamoja ili zikuwe chombo kimoja.

Ah, kwa kawaida wewe huvalia viatu aina gani? Unapotembelea sokoni utapata kwamba kuna viatu aina kadha wa kadha na wachuzi wake wanalenga kupata kipato chao. So wanauza viatu zao kwa bei aidha nafuu ama bei ya juu pia kulingana na wewe mwenyewe.

Itakuwajee? Mtu ukienda kuiba lile gari ambalo linatumika kubeba magari mengine yaani watakuwa wameiba gari Moja lakini hiyo gari imebeba magari mengine kama kumi hivi so atakuwa na magari jumla ya kumi na Moja.